Mahali kuna uchenzi utakuta kuna vifaa tafauti tafauti kwa mfano kuna tinga ambayo inajimba, kuna kanuli, kuna mbita mbazo zinatumika kutengenesa mitaro na kupitisha maji kuakikishaukifika pale umesoma ni nini inaitajika wakati unaofaa.

Wakati kuna mvua nyingi, hakikisha kuwa umechimba mtaro ya ile maji kupitia. Usiweke njia ikae tambarare. Hakiisha hiyo maji imeonyeshwa njia ndio isifanye uharibifu wa manyumba na isiingie kwa mashamba ya watu.

Inaonekana wafuasi wanajiandaa kwenda kusherekea. Wakenya ni watu ambao wanapenda mpira wa kandanda na sana sana utapata wafuasi wa Gor Mahia wanapenda kujitayarisha ili kwenda kusherekea. Ukiona vizuri wamevaa sare rasmi za Gor Mahia, kuonyesha kuwa wako tayari kwenda kusherekea.

Wakenya ni watu ambao wanapenda soccer , na mara nyingi utapata kuwa wanaenda pale wafuasi na wanashangilia wakati bao limewekwa. Ni muhimu sana wakati unajiskia kwenda kujivinjari, enda pale angalia mpira na utapata kuwa wamevaa jezi ambayo inafanana wote. Ni kuonyesha kuwa hao ni mashabiki wa timu ya AFC Leopards.

Wakenya ni watu ambao wanapenda sana michezo. Na ukiangalia katika picha ile utaona kuwa kuna wanadada ambao wamefurahi sana. Wamefuzu katika mchezo ambayo ni ya basket boli . Ni muhimu sana kushiriki katika kila aina ya mchezo.

Ukiangalia kwa makini picha ile inaonyesha kiongozi wa chama cha Wiper ni bwana Kalonzo Musiyoka na anahudumia wanahabari kulingana na sera ya chama ni muhimu sana kufuata wanasiasa.

Rais anapochaguliwa Kenya, inatakikana anachukua Bibilia na kuapa kwamba atahudumia wakenya kwa njia ambayo inafaa na ukiangalia mwenzetu ambaye ako kwa uongozi anatakikana anashika Bibilia na kuapa mbele ya watu kuwa atafanya kazi ambayo inatakikana.

Ukiangalia kwa makini utaona kuwa ni wahudumu wa serikali na inaonyesha kuwa kuna kitu ambacho kimekubaliwa na wanatia saini , so ni muhimu sana wakati kuna jambo ambalo limekubaliwa linawekwa chini kwa njia ya maandiko ili kila mtu ashuhudie.

Rais mwenye ameshinda uchaguzi anapoapishwa tunahakikisha kuwa amebeba bibilia ya kuonyesha kuwa atafanya kazi ile kwa njia ambayo inafaa. Kando yake lazima kuwe na jaji mkuu na bibi ambaye anamlinda.

Rais anapomaliza kuapishwa huwa anapatiwa katiba. Ni ishara ya kuonyesha kuwa atafuatilia Ile katiba kwa njia ambayo inafaa na atahakikisha kuwa hakuna mkenya ambaye amenyanyaswa. Katiba huwa anapatiwa na jaji mkuu.

Kulingana na itikadi, mtu anapochukuliwa picha, anasimama na lazima awe mtu ambaye anatoa sura ambaye anatakikana. Unafaa kuwa wakati unapigwa picha, umevaa rasmi na umevaa kulingana na itikadi ya Kenya.

Wachezaji mpira wa wanadada wanajiandaa kuingia uwanjani. Huku wanashauriana jinsi watakavyofunga mabao ambayo yanatarajiwa na wafuasi wao.

Unapotaka huduma kutoka kwa serikali hakikisha umefanya malipo na malipo yale ukishayafanya hakikisha kuwa umetoa risiti ambayo inatakikana na serikali na inaonyesha kuwa umetoa siku gani na ni wakati gani.

Wakenya ni watu ambao wanapenda michezo ya aina tofauti tofauti. Na ukiangalia picha ile utaona kuwa kuna mchezaji ambaye anaruka viunzi. Ni muhimu sana kuwa na michezo ya aina hii kwa sababu inasaidia sana kwa vijana wetu.

Kabla ya mchezo wowote kuanza, wachezaji huwa wanafanya kwanza mazoezi ndio waingie uwanjani. Utakuta kuwa ni vibaya sana kuingia uwanjani bila kufanya mazoezi ambayo inatakikana.

Mpira wa kandanda unapoanza ama unapoisha wafuasi wanapenda kushangilia na wakati unaisha wanashangiliwa pia wakati wanatoka. Utaona kuwa wachezaji wamemaliza mchezo na sasa wanatoka uwanjani.

Wakati kunapochezwa kandanda na kumefungwa bao, wakati wachezaji wamefunga bao wanaonyesha furaha. Utaona kuwa wanapiga makofi, wanacheka, wanarukaruka. Ni muhimu kusherehekea na wakati mwingine utaona kuwa wako na mashabiki ambao pia wanafurahi na wao.

Wakati unahudumia wananchi hakikisha kuwa umevaa sare ambayo inatakikana. Vaa barakoa ya kufunika mapua ili kuzuia kusambaa kwa magonjwa tofauti tofauti ambayo vaa nguo ambayo inaonyesha wewe ni mfanyikazi wa serikali.

Wakati wowote kunakua na mchezo ama aina yoyote ya serekali utapata kuwa wachezaji ama wafuasi wamekuja mahali pale kushangili. Ni muhimu sana saa zingine kupata wakati na kuenda kujiburudisha na kuangalia mpira.

Ukiangalia katika picha hili utaona mheshimiwa Raila Odinga na msaidizi wake akipigwa picha na anachukuliwa vidole. Ni muhimu sana wakati wa uchaguzi kiongozi akifanya mambo kama ile.

Tunavyoonyesha pale, Bi. Mathar Kuome anadokeza kuwa kuna maneno ambayo anaendelea ambayo labda haifai, ama anapiana ujumbe kulingana na muktadha ambayo inatakikana.

Mpira ni mchezo ambayo inapendwa sana na wakenya na kwa mara nyingi utakuta wamejikusanya na wako tayari kuangalia mpira. Utakuta wamevaa sare nyekundu na kuonyesha kuwa wao ni wafuasi wa timu fulani.

Wafuasi wengi wanapenda kuongeza motisha kwa wachezaji na ukiangalia katika picha hii, inaonyesha kuwa wafuasi wa Gor mahia wameenda pale kushabikia timu yao ya Gor ikicheza na FC Leopard.

Ni muhimu sana kuhifadhi maji. Ukitaka kuhifadhi maji hakikisha uko na tenki . Tenki ambayo uko nayo ni lazima iwe inaweza kuwekwa upande wa juu ndio ile maji iweze kutiririka ili iweze kutumika nyumbani. Ni muhimu sana wakati unahifadhi maji iwe ni maji ya kutosha wakati mvua inanyesha inaingia kwa ile maji.

Wanasiasa wako na ishara tofauti tofauti ili kuvutia wapiga kura sana sana wakati kumekaribia wakati wa uchaguzi na bibi Rachel Shebesh anapenda hizo ishara ya kuonyesha kuwa yeye ako tayari na anapenda amani.

Wakati kuna uchezaji, wanaocheza wanapenda sana kuenda mahali pale na kucheza. Utakuta kuwa mara nyingi wanapocheza wamevaa sare tofauti ndio uweze kuwatofautisha.

Kwa itikadi za Kenya, jaji anapoapishwa anatakikana awe pale, ashike Bibilia na aape kwamba atahudumia wakenya kwa njia ambayo inafaa na pale mahali utakuta kuwa kuna wawili ambao watasimama kando yake kuonyesha kuwa ni kweli amekubali.

Unapohitimu na kufika umri wa miaka kumi na nane, unatakikana kua na kitambulisho. Kitambulisho ile huwa inakua tiyari baada ya muda mfupi. Hakikisha umeenda mahali pale na unachukua kitambulisho chako ue nayo.

Wati kuna huduma aina tofauti tofauti, utakuta watu wameweka foleni na kuonyesha kuwa wanataikana kuhudumiwa, kwa hivyo ukifika mahali ambapo kunatakikana unahitaji huduma, fika mahali pale mapema, weka foleni ili upate huduma.

Ukienda huduma hii yetu ya Kenya utapata huduma tofauti tofauti. Utapata Posta iko pale na kadhalika. Ukiangalia kwa umakini utaona wafanyikazi wa serikali wanajadiliana wakiongea mambo mawili matatu.

Mara nyingi kunapokuwa kama kunachezwa soka, wachezaji huwa wanavaa sare tofauti tofauti. Utakuta kuwa wengine wamevaa maji ya kunde na wengine wamevaa jekundu. Utakuta kuwa watu wanapenda sana zile sare za kuonyesha kuwa wao wako timu tofauti.

Wakati uchaguzi unakaribia, wanasiasa huwa wanakuwa na chama tofauti tofauti. Kwa picha hii, inaonyesha kuwa kuna chama ya PNU, ambayo inapigania uongozi. Ni muhimu sana kushiriki kwa uongozi.

Mara nyingi wakati kuna mchezo mahali tofauti tofauti, wafuasi hua wanapenda kuvaa sare ambazo zinapendeza na mara nyingi sare hua ni lazima zifanane na mara nyingi watu huwa wanapenda zile sare.

Kenya ni nchi ambayo wanapenda wachezaji na mashabiki wanapenda sana kuhudhuria mahali pale. Utaona mashabiki wakiwa wamevaa sare ambazo zinafanana kuonyesha kuwa wanashabikia timu aina fulani.

Mchezo wa mpira ni mchezo ambayo inapendwa sana na wakenya wengi. Na kwa picha hiyo inaonyesha kuwa kuna wafuasi wa timu tofauti na nyingine. Utakuta kuwa wamevaa sare ambayo ni tofauti. Kulingana na katikati ya michezo.

Uanapotaka kuhudumiwa hakikisha umefika pale kwa masaa ambayo yanatakikana, na hakikisha kuwa umeketi mahali ambayo pametengwa ili uhudumiwe. Ni muhimu kuwa makini sana wakati unaketi pale ndio usikie kama unaitwa.

Picha hii inaonyesha jaji wetu mkuu, Martha Koome, akihutubia wanahabari. Mara nyingi kukiwa kuna jambo lolote, Martha Koome anatoka anaongea na wana Kenya.

Wafanyakazi wa serikali wanatakikana kuvaa sare ambazo zina paa ili kuonyesha kuwa wao ni wahudumu, ndio mtu akikuja kuhudumia apate usaidizi wa haraka. Hakikisha kuwa ukiingia mahali pale keti chini ungoje kusaidika.

Katika picha ile utaona rais wa Kenya na mlinzi wake na jaji mkuu, Martha Koome na ukiangalia vizuri upande wa nyuma, utakuta kuwa kuna viongozi ambao wamehudhuria mahali pale.

Wakati wachezaji wanajitayarisha, utaona kuwa wafuasi wao wanashangilia upande mwingine na hii ni ishara kuwa wako tayari kumenyana na timu ambayo iko upande nyingine. Ukiangalia kwa makini wamevaa sare ambazo zinafanana kuonyesha kuwa wametoka uwanjani.

Unapoenda kujisajili unahakikisha Kuwa picha vya vidole vimechukuliwa kwa njia ambayo inafaa. Hakikisha umefika mahali pale ukivaa barakoa kwa sababu kuna watu wengi ambao wako sehemu ile.

Unapoenda kupata huduma utakuta kuwa wafanyikazi wameketi, ili kuhudumia wafanyikazi. Ukiangalia kwa mbali utaona kuwa kuna madawati zingine hazina watu lakini zingine ziko na watu. Hii ni kukuonyesha kuwa wako tayari kukuhudumia. Hakikisha umefika mahali pale ili kupata huduma.

Mara nyingi katika spoti sanasana ya kandanda na ya kukimbia, ukishinda lazima kuna sherehe, so utakuta kuwa wakati mtu amepiga bao atapata, atasherehekea na atakimbia na wafuasi pia watasherehekea.

Hakikisha kuwa ukienda katika Huduma kupata huduma, enda na uweke, hakikisha kuwa umeweka foleni, fuata maagizo ya wale ambao wanakuhudumia, ndio ufuate taratibu ambayo inatakikana ndiyo ushughulikiwe kwa haraka.

Picha hii inaonyesha wanasiasa ambao wamebobea. Mara nyingi utakuta wanapatana na wanakua na furaha nyingi sana na rais ambaye ni mstaafu, huwa bado anakuwa na walinzi ambao wanahakikisha wamelinda rais wetu.

Unapoenda kupata huduma kwa serikali hakikisha kuwa umefika mahali pale keti chini ndio uhudumiwe. Wakati mhudumu anapokuhudumia unakuwa mpole unangoja kuelezwa ni nini kinachoendelea mahali pale.

Mtu anapofika kwa huduma ya serikali, hakikisha kuwa amesaidika. Ni rahisi sana kujua wale wafanyikazi kwa sababu huwa wanavaa nguo rasmi kuonyesha kuwa wao ni wafanyikazi wa mahali pale na utakuta kuwa wako sehemu tofauti tofauti na wamevaa barakoa ili kuzuia kuenea kwa virusi tofauti tofauti.

Wafuazi wanapenda sana mchezo wa kandanda na ukiangalia wanapenda kuvaa sare ambayo inaonyesha kuwa wanaekemea upande fulani, hila hii inaonyesha wachezaji ambao wanatoka katika timu ya tusker .

Wakati unaenda kupata huduma mahali popote pale, hakikisha kuwa umesimama mahali inafaa ndio uhudumiwe. Hakikisha kuwa umevaa barakoa yako, ndio usipate magonjwa yoyote ya kusambazwa kwa njia ya kutumia hewa.

Unapotembelea huduma ya serikali hakikisha unafika pale mahali ambayo wakati ambao unatakikana na fika pale elezewa shida na utahudumiwa. Hakikisha kuwa wakati unaenda pale unakuwa makini ili usikosee jambo lolote.

Wakati wa kuapisha rais mkuu huwa wanakua na jaji. Jaji lazima awe pale na wafuasi pia lazima wakue mahali pale. Ukiangalia kwa makini utaona kua upande huu na huko ni majaji na huku kuna jaji mkuu amekaa karibu na rais.

Wafanyikazi wa huduma wa Kenya wakiwa wako kazini wanahakikisha kuwa wameonyeshwa jinsi kazi inafanywa na wenye wanaelewa kazi hiyo na kuhakikisha kuwa wamevaa barakoa ili kuzuia magonjwa ambayo yanasababishwa na hewa chafu.

Wanasiasa wetu wanapenda kutumia njia tofauti tofauti ili kuvutia wakenya kwa hivo ukiangalia kwa mfano Millicent Omanga anapeana mwavuli kwa wafanyibiashara ili kuwazuia kwa jua na kwa mvua.

Mtukufu rais William Samoei Ruto ndio mwanasiasa maarufu na yeye ukishashinda uchaguzi unachukua bibilia ya unaapa mbele ya watu kuwa utawasaidia kwa njia moja ama nyingine vile marais wengi wanafanya.

Mpira wa soka ni mpira ambao unaopendwa sana na wakenya. Na ukiangalia kwa makini utakuta kuwa wachezaji wamevaa sare za kucheza na kuna wafuasi kwa mbali. Inaonekana kuwa wanasherehekea bao ama kitu kama hicho. Ni muhimu sana kutembelea sehemu kama hizi hizi ili kujiburudisha.

Unapoenda kupata huduma, hakikisha kuwa umeenda mahali ambapo inafaa, utakuta kuwa ukienda kwa Huduma ya Kenya utapata kuwa watu wamekaa kulingana na sehemu ambazo wanatakikana kufanya kazi, utakuta kuwa kuna wale ambao wanahudumia watu, watu wa hospitali na kuna wale ambao wanafanya kazi zingine tofauti.

Picha hii inaonyesha kuna huduma ambayo inaweza kupeanwa. Hakikisha kuwa umefika mahali pa huduma kama unataka kusaidiwa. Utaonyeshwa maandiko ya kukuelimisha na kukusaidia.

Ukiangalia kwa makini hawa ni wachezaji wa mpira. Na mara nyingi wanavaa sare ambazo zinafanana ya kuonyesha kuwa wao ni wa timu aina fulani. Ni vizuri kuhudhuria mahali pale ili kusherekea na wao wakati wanacheza.

Ukitia bidii kwa mchezo unapewa tuzo. Ukiangalia kwa umakini utaona kuwa wana furaha na kuonyesha wamepata lile tuzo kwa sababu wameshinda wenzao ambao walikuwa wanacheza na wao. Ni muhimu sana kutia bidii kwa chochote ambacho unafanya.

Unapoenda kwa benki ama sehemu yoyote ya huduma ama hospitalini unahakikisha kuwa umeketi chini, umepanga laini , umekaa jinsi ambavyo inatakikana ndio uhudumiwe na sana sana hospitalini utakuta kuwa wamama na watoto wanaketi pale ili kupata huduma.

Watu ambao wameitibu kwa njia moja ama nyingine wanapewa zawadi na sana sana ni cheti ambacho kinaonyesha kuwa mtu huyu anafaa, na anaitibu kwa hiyo kazi ambayo alikuwa anafanya kwa hivyo mkurugenzi mkuu, anapeana zawadi hiyo kwa mwenye ameshinda tuzo.

Jaji anapoapishwa, tunahakikisha kuwa amebeba bibilia ya kuonyesha kuwa kweli amekubali kufanya kazi ile, na anapobeba ile bibilia, hakikisha kuwa kuna wale ambao wamesimama kando yake ya kuonyesha kuwa kweli wameushuhudia.

Unapoenda kwa huduma yoyote ya serikali unapata foleni limewekwa hakikisha kuwa umeketi na ungoje mwenzako ashughulikiwe ndivyo wewe pia utakavyo shughulikiwa ipasavyo. Usikuje na kuingia ukate laini na uanze kuhudumiwa ngoja mpaka wenzako wamalize halafu uingie.

Mchezo wa soka ni mchezo ambayo inapendwa na wachezaji wengi. Mara nyingi, kabla mchezo uanze, ni vizuri kuhakikisha kuwa umefanya mazoezi ya kutosha, ili wakati unapocheza, usipatikane na tatizo lolote.

Wakenya ni watu ambao wanapenda mipira na michezo menginezo, utakuta kuwa wamevaa sare ambazo zinaonyesha kuwa ni wakenya na iko na bendera ya Kenya, ni muhimu sana kuwa wazalendo wa Kenya na kupenda michezo.

Wakenya ni watu ambao wanapenda soka. Wakenya ni watu ambao wanapenda mahali kuna sherehe na wakiwa mahali pale, wako na aina tofauti tofauti ya mavazi. Wengi wao wamevaa mavazi ya sare ambayo inaonyesha wao ni wakenya na ni wazalendo.

Wakati umeenda kupata huduma ya kwanza pahali popote Kenya, hakikisha kuwa umepitia kwa dawati ili usaidike na uonyeshwe mahali unatakikana uende ndio upate usaidizi wa haraka.

Ukiwa kwa nyumba yako hakikisha kuwa uko na kifaa ambacho unaweka takataka, usitupe takataka ovyo ovyo. Kuwa na kifaa ambacho unaweka takataka zote ambazo umetumia. Iwe ya chakula, iwe makaratasi na aina tofauti tofauti.

Utupaji wa takataka ovyo ovyo inachafua mazingira na inaweza leta magonjwa tofauti tofauti. Kwa hivo hakutakikani takataka kutupwa kando ya barabara ovyo ovyo vile serikali wanasema.

Wafuasi wa timu ya Bandari wanapenda sana mchezo wa soka na huku wanapenda kushangilia wakati bao limeingia na hii inasaidia sana wafuasi kwa sababu timu ya Bandari inachanga pesa nzuri.

Mtu anapotaka huduma ya serekali anafika pale anachukuliwa sare ya mikono ili kuhakikisha kuwa hana hatia yoyote katika rekodi ya serekali. Fika mahali pale mapema, hudumiwa na urudi nyumbani.

Mara nyingi kunapokuwa na shughuli yoyote pale Nyayo stadiamu , wakenye wengi huwa hufika pale kwa wingi, na kuonyesha pale inaonyesha kuna mchezo ambayo inaendelea na wafuasi wamefika ili kushuhudia.

Unapokuwa na shughuli yoyote na serikali inatakikana ufike mahali pale ushughulikiwe. Ukiangalia kwa makini utaona kuwa watu wameeka foleni wanataka kuhudumiwa, utakuta kuwa kuna wengine wanachukua habari za mtu binafsi kuonyesha kuwa wanahudumiwa.

Ni muhimu sana mtoto kuenda kuangaliliwa hali yake ya kiafya. ukiangalia kwa umakini, utakuta kuwa mtoto anapigwa picha kuonyesha kuwa ameenda kutafuta huduma ya daktari. Ni muhimu sana kwa mara moja ama nyingine daktari kukuhudumia na kuona kuwa unawezakua na shida yoyote ama waone vile wanaweza wakakusaidia.

Wakati rais anapoapishwa, anatakikana kukuwa na jaji. Jaji mkuu lazima awe pale ili kumwapisha rais yeyote ambayo ameshinda uchaguzi. Wakati wowote anapoapishwa, hakikisha jaji na walinzi wake wako karibu.

Watu wako katika uwanja wa mpira na wanaangalia mpira unavyoendelea ,wakenya wanapenda mpira ya kandanda sanasana na uwa wanapenda kuvaa sare za Kenya.

Wafuasi wanapenda sana mpira na sana sana wanapenda mpira wa kandanda. Wafuasi huko Kenya ni wengi na wako tofauti tofauti. Kwa mfano tuko na wafuasi wa Gor Mahia, tuko wafuasi wa AFC Leopards. Wakati wameenda kupatana huwa ni vizuri wanasherehekea.

Wakati wowote kukiwa kuna huduma ya bure ni muhimu kuenda mahali pale ili kupata matibabu ya bure na usaidiwe na daktari. Usikae nyumbani hakikisha kuwa wakati ukiskia kuna mahali kuna huduma ya kusaidia na matibabu, hakikisha umeenda mahali pale na umepata matibabu.

Ukipata nafasi uende kwa watu ambao wanakimbia. Ni vizuri kuona michezo ya kukimbia kwa sababu mchezo ya kukimbia inapendwa sana na wakenya. Wakenya wanapenda sana hiyo na wanajulikana dunia mzima kwa kuwa wazuri kwa kukimbia.

Wafuasi wa Gor Mahia wanapenda sana mchezo wa kandanda, wakati mara nyingi utakuta kuwa wameenda mahali pale pa kucheza mpira, utakuta kuwa wanashangilia na wamevaa vitofauti. Wako na jezi yao rasmi ya kuvaa wakati wa michezo.

Ukiangalia kwa makini utaona kuwa kuna mhudumu wa Huduma ya Kenya, hakikisha kuwa umefika mahali pale uhudumiwe, kwa sababu hiyo ndiyo kazi ambayo iko pale ndani, hakikisha kuwa umefika kwa wakati unafaa ili uhudumiwe, kwa sababu hiyo inaonyesha kuwa ofisi zote ambazo ziko pale ndani ni za serikali.

Mara nyingi utakuta kua wakati watu wako mahali moja wanavaa barakoa ili kuzuia usambao wowote unaoeza tokea ,hii ni kwa wakati wanapeana huduma kwa wananchi ,na utakuta kua Kuna vibandiko ya kuonyesha kua unaeza pata usaidizi mahali popote .

Unapoenda kwa sehemu ya huduma ya Kenya, hakikisha kuwa umepata nambari yako, na hakikisha kuwa uko na risiti ya kuonyesha kuwa umefanya malipo na usubiri kwa kiti mpaka uitwe ndio uhudumiwe.

Unapoenda kutafuta usaidizi kwa huduma yoyote ya serikali hakikisha umeketi chini na ufuate maagizo. Keti, skiza chochote ambacho unaambiwa na ufuate maagizo yoyote ambayo yule mhudumu atakayokuonyesha.

Ukishahitimu katika uwe na miaka kumi nane na kuendelea unatakikana upate kitambulisho. Kitambulisho hiki kinapatikana kwa huduma yoyote ya Kenya na hakikisha kuwa umeichukua wakati uko tayari na wakati unaofaa na uwe nayo kwa mfuko wakati wowote.

Aliyekuwa naibu wa rais ametembelea kituo fulani na anaonyeshwa jinsi mambo yanafanyika. Wakati wewe ni kiongozi hakikisha umefika mahali, hakikisha umeungana na wafuasi wako ili kujua ni nini kinaendelea.

Kenya kuna wafuasi wengi wa soka. Utakuta kuwa, katika uwanja wa kucheza mpira, wachezaji wanakuwa pale. Wanavaa sare rasmi na wafuasi wao pia wanavaa sare rasmi kulingana na itikadi. Utakuta kuwa kiwanja kile, limejaa wachezaji na watu ambao wanacheza.

Wakati unaingia kwa huduma yetu ya Kenya, hakikisha kuwa umepitia kwa dawati ili uulize swali kwamba unataka kwenda sehemu gani ya huduma ili usaidiwe haraka. Usiingie na uende mahali unataka kwenda bila kupitia mahali ambayo inafaa.